Mtoto mdogo aliyevalishwa mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, akitumikwa katika mizani kwa ajili ya kupima uzito wake na kujua maendeleo yake ya kiafya, Na nyuma yake kukiwa kuna bango kubwa lenye kuonesha kuwa mahali hapo ni hospitali, na kwenda kupata vipimo maalumu juu ya afya yake na maendeleo yake.